Wanaume watatu wako katika kiwanda wamevalia mavazi ya usalama wakifanya kazi kwa kutumia mashine kujaza mbolea katika mifuko yenye rangi nyeupe, ina jina la mbolea na maelekezo wakifunga na kuziweka sehemu moja.

Chumba kikubwa kimepangwa mifuko ambayo imehifadhiwa mbolea ambazo huchukuliwa na kupelekwa shambani kwa ajili ya kustawisha mazao, na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au viwandani ili kuzalisha bidhaa tofautitofauti.

Chupa maalumu inayotumika katika shughuli za uwekeaji wa dawa za mifugo aina ya mbwa, ambapo ina picha ya mbwa pamoja na jina na namna ya kuitumia dawa hiyo.

Dawa nyingi zilizowekwa katika shelfu zimefungashwa katika vifungashio na zingine zimewekwa katika chupa kubwa na ndogo, zinazoweza kutibu magonjwa ya mimea na wanyama mbalimbali. Zina rangi tofauti tofauti na maelezo pamoja na majina ya dawa hizo.

Boksi linalotumika kuhifadhia dawa inayotibu magonjwa ya mifugo mbalimbali aina ya ng'ombe, lina rangi ya njano, nyeusi, nyekundu pamoja na kijivu likiwa na jina pamoja na namna ya kuitumia dawa hiyo kwa mda maalumu.

Chupa kubwa inayotumika katika shughuli za utunzaji wa dawa za mifugo. Ina maneno ambayo yameandikwa yakielezea matumizi ya dawa hiyo na namna ya kuitunza. Ina jina la dawa pamoja na picha inayoonyesha ni mnayama gani anatakiwa kutumia dawa hiyo.

Boksi pamoja na chupa inayotumika kuwekea dawa ya kutibu magonjwa ya ng'ombe ndani na nje palipo na madhara. Dawa hii ina jina la dawa na maelezo ya namna inavyo fanya kazi.

Kampuni inayojishughulisha na uuzaji wa madawa, yanayotibu magonjwa ya wanyama na mimea, ni sehemu ya jengo kubwa amewekwa mabango, viti, meza, pamoja na shelfu inayowekewa chupa za dawa hizo.

Boksi linalotumika kuhifadhia dawa za mifugo aina ya mbwa. Ina jina la dawa pamoja na maelezo namna ya kuitumia dawa hiyo. Ina rangi nyeupe, nyekundu, bluu na rangi ya karoti.

Chupa za plastiki zilizofungwa vizuri zenye mifuniko ya rangi ya kijani na chupa ina rangi nyeupe, zinatumika kuhifadhia dawa za mimea na mifugo. Zenye maelezo ya namna ya kuitumia na majina ya dawa hizo.

Vifungashio vidogo vilivyo na dawa za wanyama mbalimbali nyingine zipo katika boksi na nyingine, zipo katika chupa zinazotumika kutibu mlolongo mbalimbali wa mifugo ilikuweza kulinda afya zao na kuweza kukua vizuri.

Mkulima yupo shambani, akivuna zao la kahawa ambazo zina rangi nyekundu, na zingine zina rangi ya kijani kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuzwa au viwandani kwa ajili ya kuzalisha bidhaa tofauti.

Wakulima wengi wapo katika shamba kubwa la migomba iliyo na ndizi, baadhi imestawi vizuri na mengine ikiwa bado. Wakijaribu kuiwekea miti ili isiweze kuanguka na kuweza kupata mazao yaliyo bora kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuzwa au viwandani kwa ajili ya kuzalisha bidhaa.

Wakulima wawili wapo shambani wakiangalia zao la maembe lililopambwa vizuri katika mti mdogo, ikiwa ni hatua ya mwanzo ya ukuaji kabla ya kukua vizuri na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Wakijadili namna maembe hayo yanavyostawi vizuri.

Wanawake wawili wapo shambani wamesimama mbele ya mti wakivuna zao la kahawa zilizoiva vizuri zenye rangi nyekundu na kijani, kwa ajili ya kupeleka sokoni au viwandani kwa ajili ya uchakataji na kuweza kujipatia kipato.

Zao la nyanya lililolimwa limepandwa vizuri na kupangwa vizuri, limewekewa mfumo wa mabomba meusi kwaajili ya umwagiliziaji ili mmea uweze kustawi vizuri na kuzalisha mazao mengi kwaajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wengi wapo katika eneo ambalo wametumia kuhifadhia viazi vitamu, wakiviweka katika matenga yenye rangi ya bluu na kijani, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa na kujipatia kipato.

Mkulima yupo shambani akiangalia zao aina ya vitunguu vilivyopamba vizuri, ambavyo vipo katika hatua ya mwisho kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa. Pembezoni mwa shamba kuna miti mirefu na vichaka vilivyosongamana.

Shamba lililozungushiwa uzio wa mbao limelimwa vitalu vilivyopandwa mbogamboga mbalimbali zilizostawi. Eneo hilo limezungukwa na miti mirefu na mingi ambayo ina vichaka vyenye majani ya kijani kibichi.

Wakulima wengi wameweka viazi kwenye mifuko kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuzwa. Nyuma yao kuna shamba kubwa lililopandwa mahindi yenye rangi ya kijani.

Shamba kubwa lililo na mimea jamii ya mipapai, iliyopamba matunda vizuri ambayo yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa, kwa kujipatia kipato au viwandani kwa ajili ya uchakataji wa kuzalisha bidhaa mbalimbali.

Watu wengi wapo sehemu yenye banda wakipanga matunda aina ya nanasi kwenye matenga yenye rangi nyeusi, wakiyaweka mengine ndani ya maboksi kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa au viwandani kwa uzalishaji.

Wakulima wapo shambani wanavuna zao la viazi mviringo, na kuviweka sehemu moja kwa ajili ya kupata urahisi wa kuhifadhi katika mifuko na kupeleka sokoni kuuzwa ili kujipatia kipato.

Mkulima amevalia vazi la kazi amemaliza kuvuna zao la matunda aina ya manasi, amepakia kwenye gari kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza, au viwandani ili kuzalisha bidhaa mbalimbali na kujipatia kipato.

Mkulima yupo shambani ameishikilia tenga lenya rangi nyeusi, akivuna nyanya zenye rangi nyekundu na zingine zina rangi ya kijani zilizokomaa vizuri. Anaweka katika tenga na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato au viwandani kwa ajili ya uchakataji wa kupata bidhaa tofautitofauti.

Watu wapo sehemu ya wazi wanachagua zao la kahawa zilizoiva vizuri na kuweka katika mifuko ya sandarusi, ili waweze kupeleka sokoni kuuza na kujipatia kipato au viwandani kwa uzalishaji zaidi.

Mkulima yupo shambani ameshikilia matunda aina ya papai yenye rangi ya kijani na njano. Nyuma yake kuna miti mingi iliyopamba matunda ambayo yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mwanamke mmoja ameshikilia nyanya zilizoiva vizuri, ameziweka katika vikapu vidogo na vikibwa huku zikionekana vizuri, bidhaa hizo kwa mteja kwenda kununua sokoni hapo kwa matumizi ya nyumbani.

Mkulima yupo katika shamba kubwa yenye migomba mingi ya ndizi, iliyopamba ndizi vizuri imeshikiliwa na miti ameshikilia moja ya mkungu wa ndizi ulioupamba ndizi vizuri, ukiwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kujipatia kipato.

Shamba lililo na udongo mweusi, limepandwa zao la vitunguu katika vitalu. Ambavyo vipo tayari kwa kupelekwa sokoni kuuzwa na kujipatia kipato, au viwandani kuzalisha bidhaa.

Wakulima wanafunga bidhaa katika mifuko, na kupakia kwenye gari ili waweze kufikisha bidhaa hiyo sokoni kuuzwa na kupata kipato au kiwandani kwa ajili ya kuzalisha bidhaa.

Wakulima wapo shambani wakemaliza kuvuna vitunguu, wanaviweka katika magunia na kuvipeleka sokoni kuuzwa, shambani kuna kichaka kikubwa cha miti, mlima upo kwa mbali.

Shamba lililo na vitalu ambavyo vimepandwa mazao tofautitofauti , mengine yakiwa yameshikiliwa na miti iliyofungwa kwa juu. Mazao mengine kama karoti, viazi vipo katika toroli ambalo tayari vimevunwa kwa ajili ya matumizi.

Wakulima wanne waliovalia mavazi ya kazi wameshikilia mkononi panga, wakivuna mahindi yaliyostawi vizuri na kuyalundika chini kwa ajili ya baadae kuja kumenya na kupekeka sokoni au viwandani kwa ajili ya uchakataji.

Shamba lililo na migomba mikubwa pamoja na miti mingine, lina majani ya kijani. Migomba imezaa vizuri na zao liko tayari kwa ajili ya kuvunwa, na kuweza kuvundikwa au kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mashine kubwa ya kisasa ipo katika eneo la wazi ambapo inakusanya majani ili kuweza kuandaa shamba kwa hatua ya kwanza, kabla ya kulima kuja kulima na kupanda mazao.

Mashine ya kisasa ipo shambani, inamsaidia mkulima kuweza kulima na kutumia muda kidogo ili kulima eneo kubwa. Ina rangi nyekundu na nyeusi na sehemu tatu za kuweza kulimia.

Mashine ya kisasa iliyo na magurudumu mawili na rangi nyekundu na nyeusi ipo shambani ikilima inamsaidia mkulima kazi za shamba ili asiweze kupoteza muda mwingi akiwa shambani.

Mashine ya kisasa inayo tumika katika kilimo, Imepandwa mazao tofautitofauti ya mbogamboga, ambapo ikiwa na uwangalizi inayo msaidia mkulima kutazama mazao kwa umakini.

Mashine ya kisasa yenye rangi ya kijivu pamoja na nyeusi ina matairi makubwa manne ambayo yanaisaidia mashine hiyo kuweza kutembea, ina kifaa maalumu nyuma ambacho kinasaidia kukata majani. Inamrahisishia mkulima kazi za shamba.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kulalia majani yenye rangi ya njano na nyeusi pamoja na magurudumu meusi ambayo yakuisogezaa, inavifaa ambavyo vinatumika kukusanyia nyasi pamoja na vya kukatia.

Mashine ambayo inatumika kuotesha mbegu za mimea mbalimbali kabla ya kupeleka shambani, iliyo na mwanga wa kutosha pamoja na mabomba meusi, ina shelfu ambazo zimepandiwa mbegu hizo.

Mashine ya kisasa inayotumika katika shughuli za uoteshaji wa mimea mbalimbali, inayomrahisishia mkulima kazi za shamba kabla ya kupeleka miche shambani, anaiangalia kwa hatua ya mwanzo ili aweze pata miche iliyo na afya pamoja na kupata mazao yaliyo bora.

Mashine ipo shambani, ikikata majani yaliyoota na kuacha shamba likiwa na majani madogo. Inarahisisha kazi kwa mkulima anakuwa anatumia muda mchache shambani.

Samaki wenye rangi ya njano wapo katika maji wametulia ni samaki wanao uzwa katika sehemu tofautitofauti

Watu wengi wapo katika eneo la wazi ambalo nyuma yao kuna miti mingi mirefu kwa mifupi, wanachukua miti na kwenda kupanda sehemu ambapo hakuna ili kutunza mazingira.

Eneo la wazi lililo na majani ya kijani na makavu, limewekewa vitalu vya kisasa vilivyojengewa kwa juu, vimepandwa mboga mboga zenye rangi tofauti tofauti, ambapo vimewekewa maji yenye virutubisho ili mmea uweze kukua vizuri.

Mimea ya mbogamboga iliyopandwa katika mabomba meupe ambapo huwekewa maji yenye virutubisho ili mmea uweze kustawi vizuri. Kilimo hiki hakitumii udongo ili iweze kukua bali kinatumia maji yenye virutubisho ili mmea uweze kustawi vizuri na kupata na zao lililo bora.

Mimea imepandwa katika bakuli jeupe lenye matobo na bomba limesimama, ambapo maji yenye virutubisho huwekwa katika chombo ili mmea uweze kukua na kustawi vizuri, kilimo hiki hakitumii udongo ili zao liweze kustawi hutumia maji yenye virutubisho.

Mwanaume mmoja aliyeshikilia ndoo nyeusi na kopo; akitumia kumwagilia mimea iliyopo katika mabomba meupe yaliopanda vizuri kwa mistari, akiangalia na kuhakikisha mazao yako vizuri.

Mboga mboga zenye rangi tofauti zimepandwa kwenye mabomba meupe marefu yaliyowekwa kwa makundi. Kilimo hiki hakitumii udongo ,kinatumia maji yenye virutubisho ili mmea kustawi vizuri.

Mbogamboga zimepandwa kwenye mabomba meupe yaliyo na vitobo ambavyo vimepandwa mboga zenye rangi ya kijani. Kuna kifaa kwa juu kinasaidia maji yaweze kuchanganyikana na virutubisho ili mmea ukue vizuri, zimefunikwa na turubai jeupe.

Mkulima mmoja yupo katika shamba la kisasa, akiangalia mazao yaliyopandwa katika mabomba meupe kwa mistari yaliyostawi vizuri. Kilimo hiki hakitumii udongo bali kinatumia maji yenye virutubisho ili mmea uweze kustawi vizuri.

Shamba kubwa lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani sehemu baadhi imefunikwa na turubai jeupe ambalo imeshikiliwa, kwa ajili ya kuweza kukuza zao hilo na baadaye kupata mazao kwa ajili ya kupeleka sokoni au viwandani, pembezoni mwa shamba hilo kuna milima pamoja na miti na vichaka.

Watu wengi wapo katika chumba kikubwa kilicho na mwanga wa kutosha; wakiweka nyanya katika vyombo au sahani nyeupe na zingine katika vifungashio, kwa ajili ya kusindika ili zisiharibike na kufikishwa sokoni kwa ajili ya kuuza na kuweza kujipatia kipato.

Zao lenye rangi nyekundu lipo katika mashine inayotumika kusafirisha mazao kwa kutenganisha uchafu na zao, ili kuweza kuchakata na kuzalisha bidhaa za kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili waliovalia mavazi ya kazi wapo shambani na matenga mawili, wanachukua mazao kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuzwa au viwandani kwa ajili ya kuzalisha bidhaa.

Shamba kubwa limelimwa zao la kabichi. zilizopandwa vizuri kwa mstari. Zimekaribia kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa. Pembezoni mashamba kuna miti mingi pamoja na mlima.

Wakulima watatu wapo shambani wakiangalia zao la kabichi na kutolea majani ili zao liweze kustawi vizuri, na kuvuna kisha kupelekwa sokoni kuuzwa au viwandani.

Shamba kubwa lililostawi mazao vizuri yenye rangi ya kijani limepitishwa mabomba meusi yanayomwagilia mazao, ili yaweze kustawi vizuri na kuweza kupata mazao mengi kwaajili ya kupeleka sokoni au viwandani.

Shamba lenye vitalu limepandwa mimea jamii ya hoho zenye rangi ya njano zimepamba vizuri, zimewekewa mabomba ili kuweza kumwagilia na kufanya mmea uweze kuwa mzuri na unaovutia.

Hema kubwa lenye udongo mwekundu limepandwa miti ya mihogo na kupitishwa mabomba meusi ili kuweza kumwagilia mimea isiweze kufa, pembezoni mwa shamba kuna miti mingi pamoja na vichaka.

Shamba lililo na kitalu kirefu chenye udongo mweusi, kimepitishwa mabomba meusi yanayotumika kumwagilia mimea itakayopandwa. Kuna mimea mingi iliyopandwa pembezoni mwa kitalu hicho.

Shamba kubwa lililo na vitalu vilivyopandwa mimea, imepitishwa mabomba meusi yanayomwagilia maji kwenye shamba hilo, ili mmea uweze kustawi vizuri na kupata mazao bora.

Shamba lililoandaliwa vizuri halina majani, limewekewa mabomba meupe yanayopitisha maji ili udongo upate maji wakipanda kusitokee shida katika mmea.

Eneo lililo na majani ya kijani na miti midogomidogo. Kuna mnyama aina ya twiga aliyepo pembezoni mwa mti amesimama. Eneo lina uoto wa asili wa kuvutia; pembezoni mwa eneo hilo kuna majengo marefu na mafupi.

Eneo kubwa lililo na miinuko mingi, lina majani ya kijani pamoja na miti, eneo hili lina uoto wa asili. Mlima ukionekana kwa mbali na anga lililo na rangi ya ukungu.

Barabara imekatisha katikati ya msitu wenye miti mingi iliyo na vichaka, kuna majani yenye rangi ya kijani, eneo lina uoto wa asili wa kuvutia, barabara inaelekea uelekeo wa sehemu fulani.

Mandhari ya kuvutia yenye uoto wa asili, majani ya kijani na miti mingi. Milima mingi na miinuko midogomidogo, sehemu inayovutia kwa shughuli ya utalii. Anga la bluu na jeupe angani.

Mandhari ya kuvutia yenye uoto wa asili, majani ya kijani na miti mingi, mlima upo kwa mbali, anga la bluu na jeupe. Sehemu ina ukungu upo mahali pa mlima.

Sehemu iliyo na miti mingi pamoja na vichaka mlima uliopo nyuma ya miti hiyo mandhari ina uwoto waasili wa kuvutia, anga la bluu na jeupe angani mandhari yenye ukungu sehemu ya nyuma ya miti mingi.

Mandhari ya kuvutia iliyo na uoto wa asili pamoja na bwawa lenye maji machache yanayotiririka. Limezungukwa na miti michache na majani ya kijani pamoja na majani makavu.

Ziwa kubwa la maji lenye mifereji mitatu inayotoa maji kwenda sehemu tofautitofauti na kuna miti mingi ya kijani, makazi ya watu, barabara inayosaidia katika usafirishaji. Eneo lina uoto wa asili unaovutia.

Eneo la wazi lililo na udongo wenye rangi tofautitofauti kuna miti mirefu pamoja na miti midogomidogo inayoweka vichaka, eneo lina uoto wa asili ambao unatumika katika utalii kuvutia watalii kuja kuangalia mandhari ikoje.

Madhari ya kuvutia iliyo na uoto wa asili, pamoja na bwawa lenye maji mengi, limezungukwa na miti mingi yenye rangi ya kijani inayovutia, anga la bluu na nyeupe angani.

Eneo kubwa la wazi lenye majani ya kijani na miti iliyoota mbalimbali makazi ya watu, mandhari ina uoto wa asili wa kuvutia na anga la bluu na jeupe angani.

Eneo ambalo halina majani mengi, miti michache mikubwa kwa midogo na barabara za vumbi; ambazo zimekatisha katikati ya eneo hilo, na jua likiwa linazama kufanya muonekano wa asili na wa kuvutia.

Ndege weupe wenye miguu mirefu wako pembezoni mwa ziwa wakinywa maji. Eneo lina uoto wa asili wa majani ya kijani pamoja na miti na vichakamlima ulio na vilima vidogovidogo vingi, anga lenye wingu jeupe angani.

Mandhari yenye uwoto wa asili yenye majani mabichi , miti mingi pamoja na vichaka, milima yenye barabara na makazi ya watu, wingu la bluu na jeupe angani.

Eneo linalotumika katika shughuli za ufugaji wa nyuki kuna mizinga iliyotengenezwa kwa mbao imewekwa juu ya miti, pia kuna miti mingi. Wanazalisha asali na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Watu wawili wapo katika banda la kuku wamevalia makoti meupe, mmoja ameshikilia ndoo akiwapatia kuku chakula ili kuweza kutaga mayai mengi na kuweza kujipatia nyama, wawili wakiwa nje ya banda wamesimama na kuwaangalia.

Kuku wengi wenye rangi nyeupe na kahawia, wapo sehemu ya wazi iliyo na mwanga wa jua, kuna majani ya kijani na ndege wanaofugwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kama mboga.

Mbegu nyingi za kilimo zipo katika chupa ndogo zingine zimewekwa kwenye vifungashio vya rangi ya kaki, pamoja na kwenye vibakuli vinazoonyesha mbegu hizo vizuri. Kuna majina ya kila aina ya mbegu zimepangwa katika meza.

Vifungashio tofautitofauti vimewekwa katika kifaa maalumu, ambacho kimening'iniza vifungashio hivyo ili mbegu ziweze kuonekana vizuri pamoja na majina.

Wakulima watatu wapo katika shamba wakiangalia mazao yaliyopandwa, yamewekewa mfumo wa umwagiliaji kwa kutumia mabomba, ili mimea iweze kustawi vizuri na kupata mazao yaliyo bora.

Watu wanne wapo katika eneo maalumu linalotumika katika shughuli za uoteshaji wa mbegu. Wawili wameshikilia vifungashio vinavyoyumika kuhifadhia mbegu hizo, wakipata ujuzi wa kuhifadhi na kutunza vizuri ukuaji wa mbegu. Eneo hilo limezungushiwa miti miti ambayo imepandwa kwa mistari.

Vifungashio vilivyo na maua tofauti tofauti vimepangwa katika vifaa maalumu kinachotumika kushikilia vifungashio hivyo, vina mbegu zinatumika kupandwa ili kuweza kuzalisha maua mbalimbali.

Eneo linalotumika katika shughuli ya uzalishiji za mbegu za mimea mbalimbali ikiwa na vitaru vidogo vidogo vinavyotiumika katika upandwaji wa mbegu hizo. Mbegu zingi zikiwa tayari zimestawi vizuri na nyingine zipo katika hatua ya mwanzo ya kukua kwake, eneo limefunikwa kwa turubai jeupe ambalo linapitisha mwanga wa jua vizuri.

Wakulima wengi wapo shambani wanavuna zao jamii ya mahindi, na kuweka katika mifuko kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuzwa na kujipatia kipato.

Kifungashio kinatumika katika shughuli za utunzaji wa mbegu za mimea aina ya spinachi, kifungashio kina rangi ya kijani na njano, maelekezo ya jina la mbegu na maelezo kidogo kuhusu mbegu hizo.

Kifungashio tunachotumika katika shughuli za utunzaji wa mbegu za mimea, aina ya kabichi, ambacho kina rangi ya njano, nyekundu, kijani na nyeupe, kina maneno yanayoonyesha jina la kampuni pamoja na jina la mbegu hiyo.

Bango linaloonesha wauguzi wanaoangalia mifugo inayofugwa majumbani walio bobea, mifugo hiyo aina ya mbwa, paka na mingine sehemu husika pamoja na shughuli ambazo zinafanyika eneo hilo.

Watu wawili wapo katika chumba kilicho na kioo na sehemu kubwa ya kuogeshea mbwa, wamevalia mavazi ya kazi wakimuogesha mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe kwa maji yenye dawa, ili kutunza afya ya mfugo huo.